Nyuma ya kaunta kuna sehemu ya kuweka rafu, iliyojaa chupa mbalimbali, zilizopangwa kwa safu nyingi. Rafu zina mwanga wa kutosha ili kufanya chupa zionekane na kuchangia hisia ya kina na shirikishi.

Kituo hiki cha huduma cha Hyundai, hkinaweza kuwa kielelezo cha vitendo kwa watu wazima, wanaochunguza mafunzo ya ufundi, katika matengenezo ya magari na huduma kwa wateja.

Eneo linaloweza kutumika kama kielelezo cha elimu isiyo rasmi ya watu wazima juu ya ufikiaji wa mlaji kwa bidhaa za kila siku ikionyesha jinsi teknolojia kama vile mashine za kuuza, kuongeza upatikanaji wa maziwa katika mazingira mbalimbali.

Friji likiwa katika eneo la nje kwa ajili ya kutunza vitu katika hali ya ubaridi, hutumika kama vizalia vya kujifunza vya ulimwengu halisi kuhusu uuzaji wa wateja na utangazaji wa bidhaa katika soko zisizo rasmi.

Atm ya maziwa inayoonyesha modeli ya ununuzi wa huduma binafsi ambayo wanafunzi wanaweza kujadili katika modeli ya uhuru wa mradi na uchumi wa kila siku.

Mwanamke anayesafiri kwa kujitengemea anaonyesha ujuzi wa kusoma na kuandika kwa kutumia teknolojia, ujuzi wa nambari, kuelewa bei na jumla na ujuzi wa utaratibu wa kuingiliana na kiole sura cha dijiti.

Ndani ya duka kubwa au sehemu ya vifaa, katika sehemu ya mbele upande wa kushoto kuna safu mgawanyiko na oveni zinazojitegemea, zilizowekwa kando kila moja ikiwa na milango ya glasi na paneli za kuzidhibiti.